Uwanjani wa mpira Juma alipiga bao la ushindi dakika ya mwisho. Akakimbia kwa furaha mikono juu huku mashabiki wakishangilia kwa sauti kubwa lakini upande wa pili Hamisi ambaye alikosa penalti muhimu dakika chache kabla ya bao hilo.